Watu watatu wameketi kwenye viti wakingoja kuhudumiwa, computer nyeusi zipo kwenye meza, puto ya pambo ya rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe zimewekwa kwenye ukuta, moja wao amesimama akiwa amevalia shati ya rangi nyeupe.

Watu waliovalia suti na tai wamesimama. Mwingine amevalia miwani. Wawili wameketi mwanaume na mwanamke. Jumba ambalo limeandikwa Huduma Kenya.

Watu wawili wa kiume mmoja amevalia suti ya rangi ya buluu iliyokaza na tai ya rangi nyekundu ameshika kitabu mkononi na kalamu akiandika. Mwingine amevalia shati ya rangi nyeupe na sweta ya rangi nyeusi, kuna viti vya rangi nyeusi na kompyuta iliyo mezani.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo ya rangi nyekundu na wengine ya rangi ya kijani. Wanacheza mpira wa wavu mpira wa rangi ya manjano upo kwenye hewa. Mashabiki wengine wamesimama na wengine wameketi kwenye viti.

Mwanamme ambaye ameketi, mkononi kuna kalamu, ameshikilia kipanya akitazama komputa . Kuna karatasi ambazo zina picha ya watu, mwanamme mwingine amesimama akiwa ameshikilia karatasi mikononi.

Mhudumu ambaye amevaa miwani, barakoa, saa mkononi na shati nyeupe, amemshika kidole anayehudumiwa. Mwingine ameshika simu mkononi. Kuna karatasi kwenye meza.

Rais William Ruto akiwa amevalia suti ya rangi nyeusi, tai ya rangi nyekundu na shati ya rangi nyeupe akiapishwa ako kando ya bibi yake Rachael Ruto aliye na herini sikioni. Kuna vipaza sauti na umati wa watu umesimama ukitazama.

Watu wengi ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa. Mhudumu mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe akiwa amevalia barakoa. Kuna hema ya rangi nyeupe. Juu ya meza kuna picha na simu.

Wanawake wawili ambao wamevalia mavazi ya rangi nyeusi na nyekundu wamesimama; mmoja ameshikilia karatasi, mwingine ameshikilia vitambulisho ambavyo viko kwenye trei. Walioketi wanatazama kompyuta nyeusi iliyo juu ya meza.

Jaji mkuu Martha Koome ameketi kwenye kiti cha rangi nyeusi, amesuka nywele, ana miwani, herini sikioni, kipazasauti, nyuma yake kuna karatasi iliyoandikwa JSC.

Mtoto ambaye amesuka nywele ameketi kwenye kiti, watu wawili amabo ni wanaume wamesimama wamevalia suti na tai, mwanamke ambaye ana shungi la nywele ameshikilia kipanya. Kompyuta iko juu ya meza. Kuna kabati ambayo ina vitabu ndani.

Wanawake wanne ambao wamesuka nywele na wamevalia mavazi ya rangi ya kijani na nyeupe, wanatembea wakizungumza. Mmoja wao ameshikilia simu mkononi mwingine ako na chupa. Mwanaume mmoja anatembea nyuma yao magari ya rangi nyekundu na nyeupe yameegeshwa.

Magari yapo barabarani, watu wanatembea. Miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani ,posti ya stima, duka ambazo ziko kando, takataka ambayo iko Kwenye mtaro.

Wachezaji ambao wako uwanjani na waliovalia sare yao ya michezo ya rangi ya kijani, kuna wengine wamevalia sare ya rangi nyeupe na bluu, pia kuna watu ambao wanawashabikia wakiwa wameketi wengine wamesimama . Kuna Mpira uwanjani.

Umati wa watu ambao umevalia mavazi ya rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu, wanatabasamu wengine wakizungumza. Wanashabikia timu ya Gor Mahia na aliyeinua mkono.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wameketi kwenye viti vyeusi, wakiwa wameshikilia , mwanamke ana miwani Kuna kompyuta viwili ambavyo vipo juu ya meza viti vingine havina watu.

Kiongozi wa chama cha chungwa amevalia kofia ya rangi nyeupe. Mkono wa kulia ameshikilia glasi ya divai mkono wa kushoto ameshikilia kipaza sauti cha rangi nyekundu. Watu wengine wamesimama kande yake. Kuna keki iliyo juu ya meza.

Mashabiki wa timu ya Man City. Wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na rangi ya kijani. Wengine wanatabasamu. Mama ambaye amesuka nywele, ana hereni sikio ni. Mwingine ameshikilia kitambaa iliyoandikwa Man City.

Mhudumu amevalia blausi ya rangi nyeupe na nyeusi na amesuka nywele ana miwani, mhudumiwa amevalia kofia ya rangi nyeupe na suti, kompyuta ya rangi nyeusi ipo mezani.

Umati wa watu ambapo wengine wamepiga foleni, wengine wameketi wakihudumiwa, wamevalia barakoa. Hema ya rangi nyeupe, uwanja una nyasi ya rangi ya kijani, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu wengi ambao wameketi kwenye viti vyeusi, moja ameshikilia karatasi mkononi mwingine amevaa kofia, kompyuta ya rangi nyeusi ipo juu ya meza wahudumu wameketi kando.

Kiongozi wa chama cha chungwa amevalia suti ya rangi ya bluu na tai; anarekodiwa. Kuna kompyuta ambayo ipo juu ya meza. Watu wengine wamesimama hadi kwenye mlango.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo ya rangi ya kijani ama njano, wanacheza mpira ambao upo kwenye uwanja uliona nyasi ya rangi ya kijani. Mashabiki wao wameketi wengine wamesimama.

Wachezaji ambao wamefurahi wengine wameinua mkono. Kuna walioshikilia nyara ambayo ni zawadi kwa ushindi wao. Mtu mwingine wamesimama. Kuna aliyebeba mkoba wa rangi ya pinki.

Wahudumu wawili wameketi kwenye viti vyeusi, mmoja wao amesuka nywele ana miwani na herini sikioni. Wengine wamesimama. Kuna kompyuta kichapishi na karatasi juu ya meza. Afisa wa usalama aliyevalia sare yake amesimama. Kuna anayengoja kuhudumiwa ameketi.

Jaji Mkuu, Martha Koome amesuka nywele na amevalia miwani. Upande wake wa kulia in Rais William Ruto; amevalia suti na tai. Na kushoto ni Spika wa bunge, Moses Wetangula ambaye amevalia suti na tai ya rangi nyekundu. Wote wameshikilia kitabu mkononi.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo ya rangi ya bluu na kijivu, mmoja ameshikilia mpira wa kikapu mwingine anaanguka mashabiki wao wanaketi, mmoja amejishikilia kindevu kuna chuma ya rangi ya buluu.

Rais William Ruto aliyevalia suti na shati ya rangi nyeupe ameketi akiandika kwenye kitabu kando ni mke wake ambaye ana herini sikioni. Watu wengine wamesimama kuna bendera ambazo zipo juu ya meza.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatembea akiwa amevalia suti ya rangi nyeusi, na tai ya rangi nyekundu. Watu wengine wako nyuma yake akiwemo afisa wa usalama, aliyevalia sare, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu ambao wameketi. Mmoja ameshikilia mtoto na karatasi mkononi. Mwingine amesimama, amesuka nyewele na saa mkononi. Taa ambayo iko kwenye paa.

Watu wengi ambao wameketi wengine wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Mhudumu mmoja amesuka nywele amevalia miwani na barakoa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya kijani juu ya meza kuna kitabu na kalamu.

Umati wa watu ambao ni mashabiki, wengi wao wamevalia mavazi ambao ni ya rangi ya manjano. Moja amevaa kofia amepanua mdomo, mkono moja una bangili, mwingine una saa na ameshikilia chupa ya rangi ya manjano na nyeusi.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo ya rangi nyekundu na nyeupe, Wako kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Na mpira wa rangi nyeupe uko uwanjani.

Rais William ruto akiwa amevalia suti na tai. Amesimama kando ya jaji mkuu Martha koome ambaye amevalia miwani pia kuna watu wengine ambao wameketi.

Kiongozi wa chama cha chungwa, Raila Amollo Odinga. Amevalia suti na tai, akiwa ameshikilia mtu mkono. Umati wa watu upo nyuma yake. Vipaza sauti vipo juu ya meza. Ghorofa ambalo bado linajengwa lipo kando.

Kompyuta ambayo ni ya rangi nyeusi ipo juu ya meza iliyoandikwa huduma kenya kuna mwingine ameketi kwenye kiti cheusi akiwa amesuka nywele pia kuna watu wengine ambao wamesimama kuna aliyevalia suti pia kuna dirisha.

Naibu wa rais Kithure Kindiki amevalia suti na tai ya rangi nyekundu anzungumza na mwengine aliyevalia koti ya rangi ya buluu wanatoka kwenye jumba ambalo liko na taa nje. Afisa wa usalama aliyevalia sare yake amesimama nje akiwa na barakoa.

Wachezaji ambao wamevalia sare zao za michezo ya rangi ya nyekundu na buluu. Mmoja aliyesuka ameshikilia mpira mkononi .Mashabiki wao wanawatazama wakiwa wameketi na wengine wamesimama.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amevalia suti ya rangi nyeusi, shati ya rangi nyeupe na tai . Anazungumza na aliye jaji mkuu David Maraga amevalia miwani. Kuna maua ya rangi ya kijani nyuma yao.

Watu wengi ambapo wengine wameketi, wengine wamesimama huku wengine wakiwa wanatembea. Kuna aliyeshikilia bendera ya Kenya, kuna mwingine ameshikilia simu, wengine wako kwenye uwanja ambao una nyasi ya rangi ya kijani.

Umati wa watu ambao wamesimama wengine wameketi wakiwa wamevalia mavazi ya rangi nyeusi, kijani, nyeupe. Mwanamke mmoja aliyesuka nywele ana bangili mkononi amejifunga bendera ya Kenya. Kuna mti ambao una matawi ya rangi ya kijani.

Mwanarihadha aliyevalia kaptura ya rangi nyeusi anakimbia kwa uwanja, kuna nyasi ya rangi ya kijani, watu wawili wameketi kando kwenye viti ya plastiki ya rangi nyeupe wakiwa wamevalia kofia ya rangi nyeupe.

Kiongozi wa chama cha Chungwa Raila Odinga, amevalia suti ya rangi ya buluu ameinama akiandika. Kuna mwanaume mwingine ameketi kwenye kiti cheusi akiwa na tai, anatazama kompyuta, kibodi iko juu ya meza.

Mwanaume aliye vaa suti ya rangi nyeusi anamvalisha mwingine kofia ya rangi nyekundu, ameshikilia karatasi mkononi. Umati wa watu umesimama nyuma ukiwa wamevalia kofia na barakoa ya rangi nyekundu. Kwenye ukuta pameandukwa Kenya African National Union, Kuna bendera ya Kenya.

Wachezaji ambao wamevalia zare yao ya mchezo wako uwanjani nyasi ya rangi ya kijani, mpira upo chini mashabiki wao wameketi wengine wamesimama, mawingu ya rangi ya zamawati.

Washabiki ambao wanashangilia mwanamke mmoja ambaye amesuka nywele, amevalia miwani, huku akiwa ameinua mikono. Mwanamme mwingine aliyevalia miwani ana firimbi ya rangi ya njano mdomoni. Watu wengine wameinua mikono wakitabasamu.

Mawakili ambao wamesimama; wanawake kwa wanaume. Kuna vipaza sauti ambavyo viko juu ya meza. Jengo ambalo ni la ghorofa, nje yake kuna maua ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu watano wameketi kwenye viti vyeusi, wawili wameshikilia karatasi mkononi, kompyuta ya rangi nyeusi ipo juu ya meza, kuna kabati ambayo ina boksi juu, dirisha ina kitambaa ya rangi ya bluu.

Rais William Ruto ambaye ana kofia na shati ya pinki anamsalimu mwanamke ambaye amefunga kitambaa kichwani, watu wengine kwenye umati wanataka kumsalimu wengine wakimtazama, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya buluu. Wawili wameshika kalamu mkononi wakiandika kwenye karatasi ambazo ziko juu ya meza, kuna simu iliyo juu ya meza, watu wengine wamesimama.

Watu wanne wameketi kwenye kiti vyeusi wamevalia barakoa, wawili wakona miwani na mmoja amesuka nywele. Kompyuta nyeusi iko juu ya meza, karatasi zipo kwenye ukuta.

Rais William Ruto amevalia suti na tai, shati ya rangi nyeupe. Anatabasamu akiwa anatembea kando ya Jaji Mkuu Martha Koome aliyesuka nywele, ana miwani. Afisa wa usalama aliye na sare yake amesimama akiwa na fimbo mkononi. Watu wengine wanatembea nyuma.

Mwanaume aliye valia miwani suti ya rangi ya bluu shati na tai, ameshikilia bibilia mkononi akiongea kwa kutumia kipasa sauti. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya, maua ya rangi ya kijani yapo chini.

Wachezaji wawili waliovalia sare yao ya mchezo wako uwanjani, mpira upo juu ya hewa, uwanja una nyasi ya rangi ya kijani, watu wengine wameketi wakitazama, wengine wamesimama.

Rais William Ruto aliyevalia suti shati ya rangi nyeupe na tai anashika saa mkononi akizungumza na jaji mkuu aliyesuka nywele, amevalia miwani herini sikioni ,kuna maua ya rangi ya kijani watu wengine wanatembea.

Watu wengi, ambao wamepiga foleni. wakihudumiwa kuna mama amebeba mtoto, ameshikilia karatasi mkononi wahudumu wameketi kwenye viti vya plastiki ya rangi ya buluu kuna mti ambao una matawi ya rangi ya kijani.

Umati wa watu ambao wamevalia mavazi ya rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na bluu wamefurahi wengine wameinua mikono. Kuna aliyevalia kofia, wengine wamesimama. Paa limejengwa kwa chuma na mabati.

Mwanamme ambaye amevalia kofia ya rangi nyekundu na barakoa amesimama akizungumza na mhudumu ambaye amesuka nywele ana herini sikioni na amevalia barakoa, kwa mkono ameshikilia kipanya akitazama kompyuta.

Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, amesimama, amevalia suti ya rangi nyeusi na tai, mkononi ameshikilia Bibilia. Mke wake amesimama kando, amevalia miwani na vazi ya rangi nyeupe, kuna kipaza sauti cha rangi nyeusi.

Naibu wa rais Kithure Kindiki amevalia shati nyeupe na sasa mikononi ameshikilia karatasi akimwonyesha mwanamke ambaye amebeba .Mtoto watu wengine wako nyuma yake, wamevalia suti na wengine miwani.

Watu wengi wameketi kwenye viti vyeusi, mmoja amesimama amevalia mavazi ya rangi nyeupe, ameshikilia kitabu mkononi. Komputa iliyomezani, vioo vimeandikwa posta.

Kompyuta ya rangi nyeusi, iko juu ya meza iliyoundwa kwa mbao. Watu wameketi wakitazama. Mama aliyesuka nywele mwengine ana helini sikioni. Kuna ubao wa rangi nyeusi.

Watu wawili walio vaa suti na tai wamesimama, mwanamke ameketi kwenye kiti cheusi. Kompyuta ya rangi nyeusi iko juu ya meza, kuna kabati ambayo ina karatasi ndani, ujumba hilo lina dirisha.

Uga Wa michezo ambao una nyasi ya rangi ya kijani, mchezaji mmoja ambaye amevalia kaptula ya rangi nyeusi ameanguka chini, wengine wameketi chini kwa viti vya rangi nyeupe spika ya rangi nyeusi ipo kando.

Mtu ambaye amesimama. amevalia kofia kichwani. Kuna gari jeusi ambalo limeegeshwa nyuma yake. Pia kuna gari jingine jeupe. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Kuna watu ambao wameketi.

Mwanaume ambaye ameketi amevalia suti ya rangi ya buluu. Mkononi ameshikilia simu na karatasi nyingine. Amevalia bangili ya rangi ya manjano na wengine walio mbele yake wameketi.

Watu wengi ambao wameketi kwenye viti vyeusi, wengine wamesimama. Kompyuta ambazo zimewaka ziko juu ya meza na karatasi. Maputo ya mapambo yenye rangi nyeupe yamewekwa kwenye ukuta.

Umati wa watu ambao wamevalia kofia ya rangi ya buluu. Wengine wanatabasamu. Kuna aliyevalia miwani. Wameinua mikono juu. Mmoja amevalia suti na tai ya rangi nyekundu.

Mashabiki ambao wanatazama michezo ya timu yao, walio mbele wameshikilia bendera ya Kenya kuna walio shikilia kichwa wengine wameinua mikono ,wengine wanapiga picha kutumia simu zao kuna aliyena firimbi mdomoni.

Watu wengi wameketi wakingoja kuhudumiwa kuna alie simama amevalia mavazi ya rangi nyeusi amesuka nywele na ana saa mkononi. Wengine wapo kwenye ofisi wameketi kwenye viti vyeusi, kuna kompyuta ilio juu ya meza.

Jaji mkuu; Martha Koome amesuka nywele na ana miwani, bendera mbili zipo kando yake. Watu wengine wameketi; chupa ya maji, kipaza sauti cheusi, kiti cheusi.

Watu wanne waliovalia mavazi ya rangi nyeupe. Wameketi kwenye viti vyeusi. Kompyuta ya rangi nyeusi ipo juu ya meza. Mmoja ameinua mkono. Kuna maua ambayo iko kwenye chuma ya rangi nyeupe.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo ya rangi ya kijani na manjano wakiwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Mashabiki wameketi wengine wamesimama mawingu mepesi yako kwenye anga.

Umati wa watu wakubwa kwa wadogo, miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani, nyumba mabazo zimejengwa magari ambayo yameengeshwa kwenye uwanja uliyo na nyasi ya rangi ya kijano.

Watu wanne ambao wamesimama. Watatu wamevalia barakoa, Mzee mmoja aliyeweka sweta kwenye mabega ameshikilia kitambulisho akisaidiwa na mwanamke ambaye ana nywele fupi.

Umati wa watu ambao wamevalia mavazia ya rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi, na manjano umeketi wakishangilia na kuinua mikono. Kuna waliobeba bendera ya Kenya . Mama mmoja amemshikilia mtoto, mkoba wa rangi ya pinki upo chini.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo ya rangi ya manjano wako kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Mashabiki wao wameketi wengine wamesimama. Mawingu yapo kwenye anga iliyo ya rangi ya samawati.

Umati wa watu ambao umevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi imefurahi ikiwa inashangilia kuna walio inua mikono ingine wamebeba bendera ya Kenya juu kuna miti ilio na matawi ya rangi ya kijani mawingu yako angani.

Wachezaji wawili mmoja ameinama huku amevalia sare yake ya rangi ya kijani iliyoandikwa kumi na mbili kwenye mgongo mwingine amevalia sare yake ya michezo ya rangi nyeusi ameshikilia mpira mkononi pia kuna viti vya rangi ya manjano.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa wavu wako uwanjani. Mpira wa rangi ya manjano na buluu, iko kwenye hewa. Mashabiki wao wameketi wakiwa tazama. Kuna chuma ya rangi nyeupe.

Wachezaji ambao wamevalia sare zao za michezo za rangi nyekundu na manjano. Mpira uko kwenye kichwa cha mmoja ,mashabiki wao wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu na bluu, nyumba hilo lina dirisha.

Wachezaji wanaume ambao wamevalia, sare zao michezo ya rangi ya blue , amepanua mdomo, mwingine, amemshika mwenzake kichwa, mwingine anacheka, kuna mti ambao una matawi, ya rangi ya kijani.

Wachezaji ambao wako uwanjani wamevalia sare yao ya michezo wameshikana mikono ili kuunda umbo la mviringo. mtu mwingine aliyevalia sare nyekundu anapita nyasi ya rangi kijani uko kwenye uwanja.

Watu ambao wamevalia mavazi ya rangi ya manjano na nyeusi imeandikwa Tusker . Mmoja ameshikilia simu , ana firimbi mdomoni , ametabasamu, miwani ,kofia nyeusi.

Wachezaji amabao wamevalia sare ya rangi ya kijani mwengine ya rangi ya bluu na nyeupe .Mpira upo kwenye uwanja na nyasi ya rangi ya kijani. Mashabiki wameketi wengine wamesimama.

Watu wengi ambao wameketi kwenye viti vyeusi wakingoja kuhudumiwa. Wengine wamesimama. Kompyuta ya rangi nyeusi ipo juu ya meza. Waafisa wa usalama aliyevalia sare yake ameshika bunduki yake mikononi.

Jaji mkuu Martha koome amesuka nywele amevalia miwani anatabasamu kando yake mwanaume ambaye amevalia suti na tai ,kisha mwanamke ambaye amesuka nywele ana miwani na rinda jeusi kuna bendera na chupa ya maji iko juu ya stuli.

Jaji mkuu Martha Koome amesuka nywele, mkononi ameshikilia bibilia. Aliyekando yake amevalia suti na miwani, mwanamke mwingine amesuka nywele amevalia barakoa na hili ni sikioni, nyuma kuna bendera ya Kenya.

Watu wengi ambao wamepanga foleni, kuna wengine wamebeba watoto mgongoni pia kuna jumba na miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, kuna mhudumu anayewahudumia.

Rais william ruto aliyevalia suti na tai ameshikilia bibilia mkononi , kando yake mke wake Rachael Ruto kuna kipaza sauti cha rangi nyeusi, watu wengine wamesimama wakiwatazama.

Watu wengi ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa. Mmoja wao ameshikilia karatasi kwenye mkono. Karatasi ingine ipo juu ya meza. Televisheni ya rangi nyeusi ipo kwenye ukuta. Chumba kina mlango na dirisha.

Wachezaji ambao wamevalia sare zao za michezo ya rangi ya manjano, bluu na nyekundu. Mpira upo kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Mashabiki wao wameketi, wengine wamesimama.

Watu wengi ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa , mhudumu ameketi, kuna kompyuta juu ya mikonani juu ya meza na karatasi za rangi nyeupe. Nyasi ya rangi ya kijani ipo chini.

Watu watatu mwanaume mmoja aliyevalia suti na mwanamke amevalia koti ya rangi nyeusi anazungumuza na aliye ndani ya ofisi amevalia shati la rangi nyeupe kwenye glassi kuna karatasi ambayo imeandikwa mpesa.

Jengo ambalo ni la ghorofa, watu wameketi ,viti vya rangi nyeusi, pikipiki, mwendesha pikipiki amevalia helmeti ya rangi ya njano, gari la rangi jekundu.

Wahudumu wawili ambao wameketi kwenye viti vyeusi wamevalia mavazi ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe. Kuna kompyuta ambayo iko juu ya meza, anayehudumiwa ameketi kwenye kiti cha rangi nyekundu.

Wachezaji ambao wamevalia zare yao ya michezo wameinua mikono wakiwa wametabasamu, wengine wameshikilia zawadi yao kuna mzee aliyevalia kofia yuma yao.

Watu wengi, ambao wameketi kwenye viti vyeusi wakiwa wameshikilia karatasi. Wahudumu wameketi. Kuna kompyuta nyeusi juu ya meza. Kwenye paa kuna taa ambazo zinawaka.

Watu ambao wako barabara. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi ya kijani. Wengine wako juu ya basi ya rangi nyekundu. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Posti ya stima. Chuma ya rangi nyeupe.

Umati wa watu uliovalia mavazi ya rangi ya bluu, nyekundu, nyeusi, nyeupe na manjano ,wanashangilia wakiwa wameinua mikono juu, wengine wameshikilia chupa ya maji simu ambayo wanatumia kupiga picha.

Watu wengi ambao wamesimama, mmoja wao amevalia suti na miwani, muhudumu ako na miwani na sketi ya rangi nyeusi kuna kompyuta ya rangi nyeusi ambayo iko mezani, afisa wa usalama amevalia sare yake ya rangi ya bluu na kofia amesimama kando.

Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta amevalia suti na tai, mkono mmoja uko mfukoni. Anazungumza na majaji ikiwemo aliyekuwa Jaji Mkuu, David Maraga, amevalia miwani. Wako ikuluni. Kuna kiti na watu wengine wamesimama.

Mhudumu ameketi kwenye kiti cheusi, wengine wamesimama, wakitazama upande moja. Kuna mzee ambaye amevalia suti akizungumza kwa simu. Kwenye ukuta kuna picha, na kizima moto cha rangi nyekundu pameandikwa huduma Kenya.

Wachezaji wanne wako kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani mpira wa rangi nyeupe na kijani .Huko chini kuna viti ambavyo ni vya rangi ya kijani ambapo mashabiki huketi.

Watu wawili wamesimama wakiwa wamevalia barakoa. Wahudumu wengine watatu wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi. Mlinda lango amesimama mlangoni akiwa amebeba bunduki mkononi. Kompyuta ya rangi nyeusi ipo juu ya meza.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamefurahi. Mmoja wao, ameshikilia firimbi mkononi, mwingine ameshika nyundo kubwa. Wengine wamewasha moto. Kuna jengo ambalo ni la mabati ya rangi ya buluu.

Wahudumu wanne waliosuka nywele, wameketi kwenye viti vyeusi. Wamevalia mavazi ya rangi nyeusi. Vitabu viko juu ya meza, watu wawili wamesimama wakingoja kuhudumiwa kizima moto cha rangi nyekundu kiko kwenye ukuta.

Raisi mstaafu Uhuru Kenyatta, amevalia suti ya rangi nyeusi na tai ya rangi ya buluu, akimsalimu mwanaume mwingine aliyevalia suti na miwani. Watu wengine, wanatazama. Afisa wa usalama ako nyuma amevalia mavazi yake.

Watu watatu wameketi, wawili wameshikilia kalamu wakiandika kwenye karatasi. Simu ipo juu ya meza, mmoja amesemama ameshikilia karatasi. Miti ambayo iko na matawi ya rangi ya kijani.

Watu watano wamesimama wakihudumiwa. Wengine wameketi wakiwa wameshikilia karatasi zao. Na afisa wa usalama ambaye amejishikilia mkono amevalia sare yake. Kuna taa kwenye paa.

Umati wa watu waliovalia mavazi ya rangi ya buluu, nyeupe na nyeusi umesimama. Vipaza sauti vipo juu ya meza . Pameandikwa Kalonzo, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Mwanamke aliyesuka nywele, ana miwani, na hereni sikioni amejishika kiuno huku mkono mwingine umeshikilia simu na chupa. Watu wengine wameketi, mmoja anatabasamu, mwingine anazungumza na wenzake.

Mashabiki ambao wamefurahia, wengine wamesimama, wengine wameketi, kuna walio na simu wakipiga picha. Wengine wameshika bendera ya Kenya juu . Anga ya samawati inaonekana na mawingu ya rangi ya kijivu.

Watu ambao wameketi kwenye viti vyeusi wakingoja kuhudumiwa, wahudumu wameketi kwa upande mwingine. Kuna kompyuta ya rangi nyeusi juu ya meza. Kwenye madirisha kuna vitambaa vya rangi ya buluu.

Wahudumu watatu wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kompyuta ya mikononi iko juu ya meza, uwanja una nyasi ya rangi ya kijani. Watu wengine wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa, magari yameegeshwa.

Wachezaji ambao wako uwanjani wamevalia sare yao ya michezo ya rangi ya bluu na mwingine ya rangi nyeupe aliyeshikilia mpira ya rangi nyeusi. Mashabiki wao wameketi, wengine wamesimama wakiwatazama, kuna mti uliona matawi ya rangi ya kijani na njego la ghorofa.

Wachezaji ambao wamevalia sare ya rangi ya buluu na nyeupe na wameketi wengine wamesimama wakishangilia, mwanamke ambaye amevalia mavazi meupe anatazama simu, kuna viti vya rangi ya kijani na nyekundu.

Umati wa watu ambao wamevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeusi na kijani, wamesimama huku wengimne wameketi. Mmoja wao ameshikilia bendera ya kenya kwenye mkono. Kuna aliyevalia kofia ya rangi ya buluu mwingine ya rangi ya hudhurungi.

Mwanamke ambaye amevalia miwani ,herini sikioni pete kwenye vidole ana saa mkononi ameketi kwenye kiti cheusi nyuma yake ni bendera ya Kenya. Chupa ya maji ipo juu ya meza.

Umati wa watu, mmoja amevalia miwani, wengine wamevalia sare zao za michezo. Mama amesuka nywele ana kofia ya rangi nyeusi. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Afisi ya kupeana huduma ambapo mwanamke moja aliyesuka nywele na kuvalia blousi ya rangi nyeupe, na nyekundu amesimama huku akiwa ametoa viatu, picha ya raisi William Ruto ipo kwenye ukuta.

Daktari aliyeketi kwenye kiti cheusi amevaa miwani, mavazi ya rangi nyeupe, saa mkononi na glovu, amemshika kidole mwanaume aliyesimama, simu ipo juu ya meza, kiti jingine ambacho hakina mtu cha rangi nyeusi.

Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta ambaye amevalia vazi ya rangi nyekundu na nyeupe akiwa ametabasamu ameshika mkono mwanamke mwengine ambaye ana shungi la Nywele na amevalia rinda pia kuna mtu kando yake.

Maji mkuu Martha koome ameshika nywele ana herini sikioni. Mkononi ameshikilia biblia ya rangi nyeusi. Kuna kipaza sauti cha rangi nyeusi kilicho juu ya meza, bendera ya Kenya ipo nyuma yake.

Rais William Ruto akiwa amevalia suti na tai, anatabasamu akitembea kando ya jaji mkuu, Martha Koome ambaye amesuka nywele, ana miwani, na watu wengine wako nyuma yake. Afisa wa usalama, amevalia sare yake.

Watu wengi wameketi wengine wamesimama. Kompyuta iliyo mezani, ya rangi nyeusi. mwingine amevalia miwani kisha mwingine saa mkononi, huku akimtazama.

Jaji mkuu Martha Koome amesuka nywele, amevaa miwani, herini sikoni na rinda ya rangi jeusi. Mkononi ameshikilia kitabu. Kando yake kuna mwanamume ambaye ana miwani na suti ya rangi nyeusi. Kuna watu wengine ambao wamesimama.

Wanariadha ambao wamevalia sare zao za michezo. Wawili wameshikilia viatu mkononi. Mmoja amevalia sare yake ya rangi ya manjano na bluu. Watu wengi ambao wameketi wakiwashabikia.

Mhudumu ambaye ameketi kwa kiti cheusi, amevalia barakoa na shati ya rangi nyeupe juu ya meza kuna kompyuta ya rangi nyeusi kwenye ukuta ni kizima moto ambacho ni cha rangi nyekundu.

Mwanaume aliyevalia miwani, suti ya rangi nyeusi shati ya rangi nyeupe na tai ya rangi nyekundu ameshikilia kitabu akisaidiwa na mwanamke ambaye ana miwani watu wengine wanawatazama bendera ipo nyuma.

Mhudumu ambaye amesuka nywele, amevalia Sweta ya rangi nyeusi, ameshikilia kalamu mkononi, watu wengine wamepiga foleni wawili wao wanaandika kwenye kitabu kutumia kalamu. Mmoja amebeba mkona mgongoni.

Watu wengi ambao wameketi kwenye viti wakingoja kuhudumiwa, wengine wameshika karatasi mikononi, waliosimama wanahudumiwa. Kuna kompyuta ambazo ni za rangi nyeusi, taa zipo kwenye paa.

Wachezaji ambao wamevalia sare zao za michezo ya rangi ya kijani na manjano wako kwenye uwanja wa nyasi ya rangi ya kijani. Wengine wamepanua mkono, wengine wakisalimiana. Mashabiki wao wameketi kwenye viti vya rangi ya buluu.

Watu wengi ambao wako kwenye ofisi ya huduma Kenya wamevalia mavazi ya rangi nyeupe wengine wako na suti, wanatazama kompyuta amabayo imewaka kimondi na simu zipo juu ya meza wapiga picha wako na kamera kwenye paa kuna taa.

Wahuduma wawili wameketi kwenye viti vyeusi, mmoja ana nywele ndefu, ako na hereni sikioni, saa mkononi. Ameshikilia karatasi iliyo juu ya meza, kuna simu na kompyuta ya mikononi kwenye meza. Mwanaume mwingine ameinama akiandika.

Wachezaji waliovalia sare zao za michezo ya rangi ya kijani na nyeupe, wamesimama, wengine wameinama kwenye uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Kuna watu ambao wanatembea. Miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani imemea.

Wachezaji wa kike, waliovalia sare yao ya michezo ya rangi ya buluu na soksi ya nyeusi. Wamesimama. Watu wengine wameketi kwenye viti vya rangi ya kijani, nyekundu na nyeusi. Kuna aliyevalia kofia nyekundu wanapita.

Mhudumu aliyevalia blause ya rangi ya nyeupe na nyekundu ameshikilia karatasi mkononi, ana miwani, ana shungi la Nywele akiwaongelesha wanawake wengine waliofunga vitambaa kwenye kichwa.

Umati wa watu uliovalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeupe , kijani, wamefurahi kuna walioinua mikono juu, wengine wamebeba bendera za Kenya wakizipeperusha, kuna wanaopiga picha wakitumia simu zao.

Jaji mkuu Martha Koome ameshuka nywele na ana miwani. Ametabasamu, anamsalimu mwanaume aliyevalia miwani na shati ya rangi nyeupe. Watu wengine wamesimama, wamevalia suti.

Wahudumu wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi nyeupe wakiwa wamevalia barakoa. Wanaohudumiwa wamepiga foleni wakizungumza nao, kuna hema ya rangi nyeupe, juu ya meza ni chupa, simu na karatasi.

Watu ambao wako kwenye ofisi ya kupeana huduma wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi na wamevalia barakoa, wawili wamesimama. Kompyuta za rangi nyeusi zipo juu ya meza. Maputo ya mapambo ya rangi nyekundu yamewekwa kwenye ukuta.

Umati wa watu ambao wamebeba mabango yaliyoandikwa 'PNU kazi iendelee'. Wamepanua midomo wengine wakiwa wamefurahi. Kuna miti na nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani.

Wanaume wawili wameketi kwenye viti. Moja ana niwani na saa mkononi mwingine amevalia suti ya rangi ya bluu. Mhudumu ameshikilia kibodi. Kuna kompyuta iliyo juu ya meza. Watu wengine wamesimama wakitazama.

Wachezaji ambao wamevalia sare yao ya michezo mmoja wao amepanua mdomo na mikono. Uwanja una nyasi ya rangi ya kijani mashabiki wao wameketi wengine wamesimama wakiwatazama.

Umatu wa watu ambao umefurahi wengine wamesimama wengine wakiketi kwenye viti kuna nyasi ya rangi ya kijani mawingu mepesi yapo kwenye anga ya rangi ya samawati kuna maandishi yaliyoandikwa nyayo.

Mashabiki mmoja ana firimbi ya rangi ya pinki mdomoni mwingine amevalia kofia nyeusi ana taa mkononi. Mwanamke aliyesuka nywele ameshikilia kitambaa ya rangi ya kijani iliyoandikwa Gor Mahia.

Mashabiki ambao wanashabikia timu yao, mwanamke mmoja ambaye ana shugi la nywele amevaa mihiwani kisha amejifunika bendera ya Kenya kwenye mgongo, ako na karatasi kwenye mkono na mama mwingine aliyevalia kofia ya rangi nyeupe ana bendera ya Kenya kwenye mgongo.